Mgonjwa anayetumia oksijeni anahudumiwa na daktari ambaye anamwekea IV dripu . Amevalia gauni ya hospitali, barakoa na gauni, na upande mwingine kuna mgonjwa ambaye anakaa mwanadada.

Mama na mwanawe, wamelala chini ya neti iliyofungwa vizuri, ili kuzuia maambukizi ya magonjwa ya malaria. Nembo ya wizara ya afya, yaonekana imewekwa kwenye chati hii.

Maji haya ni ya rangi ya samawati. Samaki mwekundu yuonekana akiogelea na viumbe vingine vya rangi ya hudhurungi.

Mashamba haya yamegawanywa na barabara, ambayo inatumiwa na watu kupitia. Kuna wakaaji wanaokaa maeneo hayo. Kuna nyumba iliyo na mabati ya rangi ya samawati.

Skigmomanomita ni kifaa ambacho hutumika kupima shinikizo la damu. Vifaa hivi hupatikana, hasa kwenye mahospitalini.

Tembe hizi ambazo ni za rangi ya waridi, hutumiwa kwa ajili ya kuondoa maumivu na kupunguza joto mwilini. Pakiti ya kupakia ni nyeupe na nyekundu na ina tembe ishirini na nne.

Unawaji mikono kwa kutumia sabuni na maji safi ambayo yanatiririka ni muhimu kwa kupigana na virusi vinavyoonekana na visivyoonekana kwa hivyo kutukinga kutokana na magonjwa tofauti.

Neti iliyoning'inia kwenye nguzo ya kikapu cha mpira wa kikapu. Ina aina tatu za rangi ambazo ni nyekundu, nyeupe, na samawati. Mchezo huu huchezwa na wechezaji kumi, kila timu ikiwa na wechazaji watano.